Meli iliyoegeshwa bandarini inayo mizigo kisha kreni ya rangi ya manjano inaonekana ikibeba mabehewa inashukisha kutoka kwenye treni.

Mazingira ya barabara mbele ikionekana gari inayokuja na kando nje ya nyumba iliyozungukwa na ukuta ikiwa imeegeshwa tukutuku kisha ipo minazi ndani ya ua.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga na nyayo za watu zimepita. Kando ni vibanda vilivyojengwa kwa paa la makuti. Minazi ipo kwa wingi.

Kwenye afisi wapo wafanyikazi waliovalia sare za kufanana, wengine wamesimama na dada mmoja amekaa kwenye kiti ikiwa meza imebeba tarakilishi.

Jengo lililo achwa lenye ukuta wa manjano na mieusi ndani yake ikiwa na mimea iliyo rangi ya kijani na halina madirisha wala milango.

Kwenye afisi wapo watu watatu, mmoja amevalia suti ya rangi ya samawati ameinama kwenye meza na mwingine akiwa amevalia suti nyeusi na shati nyeupe anaangalia kwenye tarakilishi, mwingine ako karibu na camera.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi yaliyo na rangi ya samawati, boti likiwa linaelea juu limebeba watu na liko na maandishi kando yake.

Wanawake waliokalia viti vyeupe. Wamevaa mabuibui meusi. Wapo ndani ya jengo lenye mabango mekundu yaliyoandikwa kwa maandishi ya kiarabu.

Wanaume wawili wamesimama. Mwanamke mmoja akiwa amekaa kisha ipo kamera juu ya meza. Mmoja akiwa ameiekelea mikono yake juu ya kifaa kinachowaka mwangaza wa rangi ya kijani.

Ndani ya hema lililo na rangi ya samawati, vipo viti vilivyopangwa na kando yake ni bango linalosema karibu diani. Vinaonyeshwa kupitia kwenye kioo.

Kwenye afisi yupo mheshimiwa Raila Odinga ambaye amevalia koti la rangi ya samawati ameegemea kwenye ubao mweupe na watu kando yake wakiwa wanamuangalia anarekodiwa na kamera.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga mzuri unaonekana kukipendeza, huku juu yake kuna takataka nyeusi zilizo tapakaa kila mahali, kando yake kukiwa na miti ya minazi inaonekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya baharini mawimbi kidogo yanaonekana huku boti moja likiwa limesimama katikati ya maji juu yake kwenye anga kukiwa kuna mawingu yenye rangi meupe na meusi.

Chapa yenye logo nyekundu ndege mweusi aliyeshikilia jani na maandishi yasomekayo, Jubilee Mbele Pamoja.

Mazingira ya baharini yaliyoko na maji na miale ya jua inaonekana kutoka mbinguni na mawingu meusi. Mchanga mwingi mweupe ufuoni.

Sanamu nne zipo juu ya kijikuta, cha rangi ya kijivu, nyuma yake lipo jengo moja, refu jeupe lilo zungukwa, na miti aina mbalimbali.

Kwenye mazingira ya bahari. Upo mchanga mwingi, nguzo iliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi, na viti vya mbao vilivyo na rangi ya kahawia.

Kundi la watu wengine wakiwa wamekaa na kusimama walio valia barakoa wakiwapo mbele katika mazingira ya ibada.

Mkusanyiko wa watu wengine wakiwa wamekaa juu ya viti vya rangi ya kijani kibichi wapo ndani ya jengo lilioandikwa Mavuno Church Mombasa mbele yake kukiwa na waliosimama.

Watu wawili waliopo katika mazingira ya ofisi wamevalia barakoa, mmoja mwanaume, mwingine mwanamke. Nyuma yake ukuta upo rangi ya kijani, kisha meza imeandikwa, New Notes of Kenya, noti mpya za Kenya.

Wachezaji mpira, hasa wanaume wakiwa wamevalia jezi rangi ya manjano na kijani. Kisha mashabiki wapo ukumbuni wakiwa wamekaa kushuhudia mechi hii inayochezwa.

Gari refu lililofunikwa kwa chandarua cha kijani na matairi meusi limeandikwa, Simpet, kibati cha utambulisho chenye nambari KCD 425Y.

Mazingira ya ufuoni yenye vibanda vilivyoezekwa kwa makuti. Chini yake vipo vitanda vya mapumziko vilivyoundwa na mbao kisha magodoro ya rangi ya samawati yapo juu yake.

Gari aina za matatu rangi ya hudhurungi kisha anonekana mwana ume akiwa amesimama amevalia mavazi ya rangi ya zambarao.

Kwenye anga iliyo ya samawati kuna mawingu meupe yanavutia na kupendeza, huku tuktuk moja ikiwa imesimama kwenye nyumba iliyo pakwa rangi nyeupe na imezungukwa na miti ya rangi ya kijani.

Mazingira ya ufukweni akionekana mtu aliyevalia nguo rangi ya samawati. Kisha vipo vibanda vilivyoezekwa kwa makuti na mchanga mweupe ulioko na magugu rangi nyeusi.

Kwenye mandhari yanayovutia na kupendeza, yaliyozungukwa na miti mirefu ya minazi, kando kanda yake kukiweko na bustani ya maua yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna maandishi yanayosomeka, Diamomd Leisure Beach and Golf Restaurant.

Mwanaume mmoja ambaye ameshikia mfuko kwenye mkono wake, amevalia shati lenye mikono mifupi ya rangi ya samawati huku kando yake kukiwa amezungukwa na nyumba zenye paa ya makuti akitembea kwenye mchanga wa bahari.

Kibao cha utambulisho kilichoandikiwa, Lau Manda Airport chenye mchoro wa ndege nyuma yake kukiwa na ukuta mzito hivi ilio pakwa rangi nyeupe.

Kundi la wanawake walioko katika ibada wameinusha mikono yao wakiwa wamevalia mabuibui na mitandio ya aina na rangi tofauti tofauti, nyeupe na meusi.

Mazingira ya baharini, maji yakiwa rangi ya samawati, mawimbi meupe na mbingu zikiwa kijivu na mchanga mwingine mwingi, pamoja na magugu yaliyoko hudhurungi.

Tokea ndani ya gari, inaonekana pikipiki ikiwa imeegeshwa kando ya ukuta mrefu, ndani yake ikiwa miti yenye matawi ya rangi ya kijani, kisha mchanga mwingi ulioko rangi ya hudhurungi.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati kuna mawingu meupe yanavutia na kupendeza huku tuktuk moja ikiwa imesimama kwenye nyumba kubwa iliyopakwa rangi nyeupe na pia imezungukwa na miti ya rangi ya kijani.

Kwenye mazingira yanayovutia na kupendeza huku miti minazi imebeba madafu ikiwa yaonekana kwa mbali pia iko katika rangi ya kijani. Kuna maandishi yanayosomeka, Diani Reef.

Kwenye kio cha gari iliyo katikati ya barabara mawingu meupe yanaonekana kwenye anga yenye rangi ya samawa kando yake ikiwa nyanya za umeme zimepita juu ya miti ya rangi ya kijani.

Nyumba kubwa iliyojengwa na kupakwa rangi nzuri, inayoitwa la Lamu Museum. Mbele yake kuna miti iliyosheheni rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na mapambo kwenye milango na madirisha yake.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga mwingi na uchafu ulioletwa na maji mbele yake ni jumba lililojengwa na mlango wa bao na mabati juu yake ni paa la makuti.

Magari mengi yapo katika msafara yakiwa yamebeba mizigo iliyofungwa fungwa kwa kamba nyeusi ndani ya karatasi za nailoni. Wanaume wakiwa wamevaa vijikoti vya rangi ya manjano na mwingine ya kijani.

Kwenye kituo cha kuwekea mafuta yapo mabasi mawili moja likiwa limeandikwa cool Nairobi, Ukunda na watu wapo kando yake wengine wamesimama na wengine wameketi.

Mazingira ya ufukweni kukiwa na minazi na makonge yaliyo rangi ya kijani kisha kunao ua uliozungushwa ukionyeshwa mlingoti iliyosimama pamoja na mlango uliotengenezwa kwa mabati.

Kundi la watu waliosimama na kukaa juu ya jukwaa lenye zulia jekundu, nyuma yao kukiwa na alama ya msalaba pamoja na vipaza sauti mikononi mwao.

Kwenye uga watu wengi wamevalia mavazi tofauti tofauti wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wakiwa wameketi kwenye anga kuna wawingu meupe makubwa yanavutia.

kupitia kwenye kioo cha ndege yapo maji yenye rangi ya samawati na nyasi zilizo za kijani kibichi ndani yake.

Mashua mbili zipo katika mazingira ya bahari yenye maji ya rangi ya samawati, kisha mbali kule inaonekana mbingu rangi ya kijivu. Ufuoni upo mchanga.

Mazingira ya baharini, maji yakiwa rangi ya samawati kisha yuko mtu aliyevalia nguo nyeusi, boti likiwa ufuoni juu ya mchanga mweupe.

Kwenye ufuo wa bahari, mchanga mweupe ambao juu yake kuna takataka nyeusi. Huku boti iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imesimama, kando yake kukiwa kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Kwenye uga wa mpira kuna wachezaji wawili wanaume waluovalia mavazi ya rangi tofauti wakiwa wanakimbilia mpira ulio juu ya hewa huku viti na mashabiki wakionekana kwa mbali.

Tinga ya rangi ya manjano ikiwa katika mazingira ya kazi mbele yake ipo gari iliyoko na behewa la rangi ya kijivu na mizigo ndani yake.

Vibanda vilivyoezekwa kwa paa la makuti na miti ya minazi pamoja na sakafu ya mawe na nyasi za kijani katika mazingira ya hoteli.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga mzuri unavutia na kupendeza huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa juu yake. Watu wawili, mmoja akiwa amesimama mwingine ameinama chini.

Watu wamekaa wengine wakiwa wamesimama wamevalia kanzu nyeupe kashda kichwani na walahi wakiwa katika mazingira ya msikitini kwenye ibada.

Kusanyiko kubwa la watu wa kike kwa wa kiume wakiwa wamevalia magwanda meusi na mekundu waliosimama. Mwingine akiwa amekalia kiti. Juu yake, meza ikiwa na vijibendera na daftari jekundu.

Kwenye jiwe kubwa yapo maua yameekea pamoja na taa, kipo kindoo chenye mashimo na nyingine ikiwa ya rangi nyekundu na ya samawati.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati inavutia na kupendezesha macho huku mawingu ya nyeupe yakionekana, miche ya minazi iliyo mirefu kwa rangi ya kijani iko kando ya bahari.

Duka la mauzo ya bidhaa mbali mbali hasa ikionekana sanamu na nguo, sakafu ikiwa ya vigae vyeupe, juu paa limeezekwa mabati ya chuma.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi, likiwa boti linaelea juu yake. Angani yapo mawingu yaliyotanda, kukiwa na miale ya jua linalochomoza.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, magodoro yakiwa kwenye shelfu za rangi nyekundu. Kwa mbali vipo viatu vilivyopangwa juu. Rangi tofauti tofauti, sakafu ikiwa ya vigae.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji na mtu anatembea ufuoni, mchanga mwingi na nyumba zilizojengwa kwa muundo wa mwavuli, chini yake ikiwa ni vitanda viko na godoro la rangi ya samawati.

Mazingira ya barabarani yakiwa na magari na watu katika matembezi kando ikiwa miti yenye rangi ya kijani, kisha zipo nyaya za stima zinazopita juu yake.

Wachezaji mpira wa kandanda wapo uwanjani, mmoja akiwa amevalia jezi rangi samawati wengine manjano na kijani, kando yao kwa mbali wakiwapo mashabiki.

Mazingira ya baharini, maji yakiwa rangi ya samawati na mbingu rangi ya kijivu. Kisha yupo mtu aliyesimama juu ya mchanga akishikilia bakora katika ufuo.

Mazingira matulivu yenye miti ya rangi ya kijani, na jengo ndani ya ukuta mweupe likiwa limeezekwa kwa makuti. Kisha nyayo za stima zikipita juu yake.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake wakiwa wanacheza wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti hasa leso na mahando.

Bango lililo na maandishi, Al-Munawwarah College, Courses Offered: Degree Courses, Diploma and Certificate Courses, Admission Criteria: Applicants are Required to Fulfill the Following Conditions.

Katika mazingira ya bahari, yako maji mengi na maboti yanaelea juu yake. Ufuoni upoo mchanga na takataka zilizoletwa na maji. Mwanaume mmoja amevalia tisheti ya rangi ya samawati ameinama.

Katika ofisi ya kiserekali wapo wahudumu waliovalia sare za kufanana mmoja akiwa anatumia tarakilishi, askari ameinama na kuwaongelesha.

Mwanaume mmoja aliyeinama kwa kupiga magoti anaonekana akiwa katika jengo la mskiti ndani akifanya ibada.

Jengo jeupe lililoko na madirisha ya glasi ,tena lenye kuonekana bado lipo chini ya ujenzi. Kando ipo minazi iliyo mirefu, nyasi zikiwa zimemea juu ya mawe.

Kwenye kidimbwi, yapo maji ya rangi ya samawati, kando yake ni miti iliyo na rangi ya kijani na nyumba iliyojengwa kutumia paa la makuti.

Kwenye msikiti uliojengwa vizuri, wapo wanaume walio kaa wakiwa wamevalia kanzu, wengineo wamesimama na kofia zao za walai zipo kichwani.

Mazingira ya ufuoni kibanda kipo kwa nyuma mbele yake lipo jengo refu lililoezekwa kwa paa la makuti. Maji yanayoonekana kwa mbali yakiwa rangi ya samawati.

Kwenye barabara, lipo gari lirefu lililo na miguu mingi. Likiwa limebeba kontena ya rangi nyeupe, yenye maandishi kama; Low-carbon emission CMACGM.

Wanaume wawili, wakiwa katika mazingira ya ofisi, iliyoundwa kwa glasi. Kisha juu ya meza inaonekana kifaa cha kompyuta, na maboksi ya rangi ya udhurungi. Karatasi zingine zikiwa nyeupe na kijani.

Majengo meupe katika kituo cha ndege, yaliyoandikwa Kenya Airways welcomes you to Mombasa. Kando yake kukiwa na daraja jeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, maji ni kidogo. Mchanga upo ufuoni, na watu kadhaa wanatembea. Kando yake ni miti iliyo na rangi ya kijani kibichi ikiwemo minazi.

Kwenye hema ni watu waliokaa wakisali wengi wakiwa wamevalia kanzu na wengineo vichwani ni kofia za wallahi, gari lipo limeegeshwa.

Kwenye mazingira ya kanisa lililopakwa rangi nyeupe na ya samawati iliyo haijakolea, imeekwa msalaba juu yake na maandishi kama, Welcome to P.C.E.A Makupa Church.

Nyakati za usiku, mbingu zikionekana giza. Kisha madau ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa ndani ya maji. Mwangaza mmoja mweupe ukitokea upande wa mbele.

Ipo barabara ya lami, kwa kando ardhi ikiwa imemea nyasi rangi ya kijani kisha upo ukuta mweupe ulioko na maandishi, Jesus Celebration Centre, Bamburi, Lighthouse of Africa, Karibuni, Bienvenue, Welcome.

Kundi ya watu iliyokusanyika. Mwanaume mmoja akiwa ameshika kitabu mkononi mwake amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai ya rangi ya zambarau.

Kupitia kwenye kioo cha ndege, upo mji unaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi. Mto unapita katikati yake na nyumba zilizojengwa.

Feri tatu, moja limepakia watu na magari zilizo katika mwendo ndani ya bahari. Nyuma yake upo ufuo ulioko na miti rangi ya kijani na majengo mbalimbali.

Mashua ipo ndani ya maji. Wanaume watatu wenye kuonekana wamesimama, kisha imeandikwa, Holiday Vuvuzela.

Kitongoji chenye nyumba za udongo, watu wawili wakiwa wamesimama, zimeezekwa kwa paa la makuti. Kisha kibanda kipo na mlango uliofungwa shuka kando ya mti mkubwa.

Mazingira ya mjini, majengo mengi ya rangi tofauti tofauti hasaa ya ghorofa, yamejazana. Nayo anga, ikiwa na mawingu kidogo meusi.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga mzuri unaovutia na kupendeza, pia uko na takataka nyeusi juu yake. Mtu mmoja anaonekana kutembea kwa mbali huku miti ikisheheni rangi ya kijani kibichi inazo vutia.

Mashabiki wa kike kwa wakiume wengi wakiwa wamevalia kofia na kuvalia jezi za rangi nyekundu na kijani, mwingine akiwa ameshika kifaa aina mfano wa tarumbeta mkononi mwake.

Jengo jeupe muundo wa msikiti mahali pa kufanya ibada kwa waislamu juu yake ipo kinara chenye tangazo kisha waya za stima zimepita kando yake.

Kwenye maji mengi, ipo feri iliyobeba watu pomoni wakiwa wanaangalia upande wa mbele wakisubiri kuvukishwa. Wengine wapo juu.

Kwenye mazingira ya bahari, kulipo meli kubwa ilio beba kontena za rangi tofauti, kama ya njano samawati rangi ya damu ya mzee.

Watu wapo katika mashua ndani ya maji. Mwingine akiwa amesimama akiwa na mgongo ama mlingoti ulioko ndani ya maji. Kwa mbali yapo majengo yaliyoezekwa kwa makuti na mti mmoja mkubwa ukiwa umemea ndani ya maji.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji na ufuoni yupo mtu anayetembea kuelekea kwenye kiwanja cha mpira wa netiboli, na jiwe kubwa juu yake limemea nyasi.

Mazingira ya ufuoni, yaliyo na mchanga mweupe. Magugu ya udhurungi na jiwe moja kubwa. Kando yake vipo vibanda vilivoezekwa kwa makuti. Nyuma yake ikiwa minazi mirefu.

Mazingira ya baharini kukiwa na mawingu meupe, nao watu wawili wakiwa juu ya jiboti la rangi nyekundu nayo anga inaonekana kuwa na rangi ya samawati.

Ndege iliyoko wazi ikiwa inapakiwa mizigo, chini wakiwa wamesimama watu watatu waliovalia vijikoti vya rangi ya kijani, zingine zikiwa nyuma ya inayopakiwa.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi. Upande wa mwisho yako na rangi ya samawati na watu wanaogelea huku wakiwa wanatangamana. Lipo boti leupe.

Gari kubwa liliko na mzigo juu yake uliofunikwa kwa chandarua chenye mapambo ya rangi maridadi. Kisha liko bango lililoandikwa, Global Logistics, Wideload.

Katika hekalu la waislamu, wapo waliokaa chini na wengine wamesimama wakiwa wamevalia mavazi meupe yanayoitwa kanzu. Vichwani mwao wapo na kofia.

Kundi la watu wakiwa wamevalia barakoa wanaonekana wanawake wawili, mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeupe amekaa, kisha mwingine kwa kando anaandika juu ya daftari lililopo mezani.

Mazingira ya baharini maji yakiwa rangi ya samawati na mawimbi meupe yaelekeyao ufuoni huku mbingu zikiwa na mawingu kidogo mweupe.

Mazingira ya bahari, juu yake likipita daraja, lilojengwa na barabara. Kisha mji wenye majumba marefu marefu mengi unaonekana kwa kando yake kukiwa na miti iliyomea.

Kwenye mazingira ya baharini, kuna gofu moja, linaonekana kuwa chafu. Huku kando yake, kukiwa kuna miti imesheheni rangi ya kijani kibichi. Nyuma kuna nyumba kubwa yenye nyeupe, ikiwa inaonekana kwa mbali.

Feri iliyoandikwa MV Magogoni inaonekana ikiwa imeegeshwa, hatimaye watu wanatembea wakiiabiri pamoja na magari. Bahari nayo ipo, nayo maji rangi ya samawati.

Kwenye mazingira baharini viombo vikubwa viitwavyo meli zikiwa zimesimama zimebeba magari pamoja na watu, huku kando yake imezingirwa na miti iliyosheheni rani ya kijani.

Mazingira ya Pwani, nyasi zikiwa zimemea juu ya ufuo wenye mchanga mweupe. Kwa mbali kunapo majengo meupe yenye mapaa ya rangi ya hudhurungi, kisha minazi inaonekana ikiwa imemea kando.

Kwenye barabara wapo watu wanatembea ikiwemo mtali aliyevaa barakoa na kuangalia nyuma. Ipo gari nyeupe na mmoja anatembeza baiskeli. Kando ni maghorofa yaliyo na milango ya maduka.

Mazingira ya baharini, maji yenye mawimbi meupe. Kisha mbali lipo boti linaloelea juu.

Kwenye mazingira ya baharini, maji yanaonekana kuwa yametulia. Huku watu watatu, wawili wakiwa wameketi mmoja akiwa amesimama. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti, tayari kuvuka.

Kundi kubwa la watu katika mazingira ya kanisa. Kisha mbele wapo wanaume wawili wakiwa wamesimama wamevalia magwanda meupe la rangi ya manjano. Ukuta ukiwapo msalaba na mapambo ya shuka.

Samia Suluhu aliyevalia vazi leupe na kujifunga hijabu ameshikilia kipaza sauti akihutubia. Nyuma yake ni karatasi kubwa lililo na maandishi kama, Organiser TMM Major Sponsors.

Kwenye ukumbi wapo watu wengi wanaotazama mbele , wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa. Mama mmoja aliyeshikilia bendera ya Kenya amepanua mdomo ishara ya kushangilia.

Kwenye mazingira ya bahari, mchanga mweupe unavutia na kupendeza. Pia kuna takataka juu nyeusi zilizotapakaa kila mahali, huku nyumba imepakwa rangi nyeupe na juu yenye paa la makuti imezungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Jengo jeupe mfano wa kanisa hivi lililoezekwa kwa mabati ya rangi ya samawati, lililopokwenye mazingira ya miti mirefu mirefu nyasi zikiwa zimemea kwenye arthi tulivu zikionekana kua na mawingu meupe.

Mazingira ya baharini, boti zikiwa ndani ya maji kwa idadi mbili. Kisha anga ipo safi isiyo na mawingu.

Kundi la watu likiwa kimejaa ndani ya ofisi, mwanamke mmoja akiwa ameshika kalamu na daftari analoandikia, wengine wakiwa wamesimama nyuma yake. Kisha kando yapo maandishi ukutani yaliyoandikwa, Passport Collection.

Ufuo wa bahari unaopendeza. Kisha dau likiwa limeegeshwa kando. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa wanaelekea maji yaliyoko rangi ya samawati huku mbingu zikionekana kuwa zenye mawingu meupe.

Kwenye mandhari ya bahari, yapo maji mengi yanayopiga kwa nguvu na kutoa povu mbele yake. Juu angani ni mawingu ya rangi nyeupe.

Kwenye barabara ni basi kubwa lililoandikwa maandishi kama yafuatayo: Modern Coast, Mombasa, Tanga, Dar. Na watu wapo kando yake wakiwa wanatengeneza.

Mazingira ni ufuoni ukiwa mchanga mweupe. Vibanda vilivyoezekwa kwa makuti. Kimoja kikiwa kimezungushwa na karatasi ya rangi ya samawati.

Kwenye manthari yanayovutia na kupendeza, msikiti mkubwa uliojengwa na kupakwa rangi nyeupe, kando yake kukiwa na bustani nzuri ya maua yenye rangi ya kijani, pia kumesimama watu.

Wanawake wanne, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Kisha walioko katika densi, wanaonekana kuwa wenye uchangamfu mkubwa. Nyuma yupo mwanamme aliyesimama kando ya nguzo ya jengo jeupe.

Wanaume wapo katika mazingira ya msikitini hasa wakati wa ibada. Mwingine aliyevalia kanzu ya kijivu na kofia nyeupe anaonekana kuwahutubia wengine.

Vikombe vya rangi ya kijivu na daftari moja lililofunguliwa, ukutani zikiwa zimebandikwa karatasi tofauti tofauti na maandishi yasomekayo ,Dr. KRAFF THE AUTHOR,

Watu waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na wengine wakiwa na kofia wameshikilia bendera iliyo na rangi ya hudhurungi na samawati.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji ambayo mwisho wake yako na rangi ya kijani. Parachuti ipo hewani na watu wanaogelea huku wakitengamana.

Ndani ya kanisa lililoandikwa karibu, Mavuno Church Mombasa, yupo mchungaji ambaye anahubiria watu waliokaa kwenye viti.

Jengo la msikiti lilizungukwa kwa ua wenye mapambo mfano wa pembe za ndovu. Kisha likiwa lina maandishi yaliandikwa kwa lugha ya Kiarabu, juu yake ukiwa na alama ya mwezi, iliyoko rangi ya shilingi.

Wanaume kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamekaa. Nyuma yao kukiwa na maandishi Hood Kenya . Wamevalia suti za rangi tofauti tofauti, moja kana kwamba anatoa maelezo kwa wengine.

Nyumba moja inavutia na kupendeza juu yake ikiwa imewekea paa la makuti, iko na mlango mkubwa na madirisha yaliyosheheni rangi ya kijani kibichi ikiwa imezunguka na imepakwa rangi nyeupe.

Katika uwanja ulio na nyasi za kijani kibichi, yapo mahema mawili, moja likiwa limebeba nguo zilizoitwa madera na mwanaume amesimama karibu yake.

Mazingira ya baharini, feri ikiwa ndani ya maji, rangi ya samawati inaelea. Kando yake upo ufuo uliojaa miti na bango linaloonekana kwa mbali kisha yapo maandishi iliyoandikwa likoni.

Kibao kilichoandikwa "Today’s activities programme" nayo sakafu ya mawe ya mapambo mfano wa twiga. Kando yake kipo kibanda kilichoezekwa.

Mazingira ya baharini maji yakiwa rangi ya samawati nayo anga ikiwa imejaa mwingu ya kijivu mchanga wa ufuoni ukia mweupe, hatimaye yupo mtu anaye anatembea.

Mazingira ya baharini, maji yakiwa rangi ya samawati na mchanga mweupe ufuoni, kisha yupo mtu anayekimbia kupiga zoezi, kwa mbali inaonekana minazi na vigingi nyeupe.

Kibao cheusi kilichoandikwa, Pizzeria from 19:00-22:00 na mshale mweupe uli𝑜ota mkono wa kushoto.

Wacheza densi ya kienyeji wamvalia mahando nyuma yao ikiwapo ndege iliyoko rangi ya samawati na nyeupe imeandikwa, Tui, kisha wanaonekana wenye kucheza kwa furaha.

Barabara inaelekea kwenye jengo moja jeupe, lililo na nguzo za rangi ya hudhurungi kisha limeandikwa, Malindi International Airport. Kando yake vipo vigingi ya rangi nyeupe, manjano na samawati.

Gari ndogo nyeusi alafu kando yake wapo wanawake wanne wakiwa wamevali mavazi yakitamaduni kisha wanacheza, pia lipo bango lililo na ramani ya dunia limeandikwa Karibu.

Ndege ipo uwanjani. Kwingine kukiwa kumemea nyasi kisha njia ikiwa imejengwa kwa vigae, kikuta kimoja kifupi kilicho cha marembo rangi ya samawati na nyeupe.

Watu wanne waliopo katika mazingira ya ofisi, mwanamke akiwa amevaa mavazi ya nguo za askari. Meza ikiwa na maandishi, "Efficient Government Services at the convenience of the..."

Kutokea dirishani, kipo kibao cha utambulisho kilichoandikwa, Kwaheri Diani. Mbali ikionekana miti ya kijani, tena mbingu zikiwa na mawingu meupe.

Kwenye hekalu la Kiislamu, wapo waumini waliovalia kanzu za rangi nyeupe wamekaa na mwengine akiwa amesimama. Wapo na kofia zinazoitwa walai.

Watu hususan mwanaume wakiwa juu ya pikipiki zilizo katika mwendo wanaonekana kwa wingi nyuma yao kukiwa na gari jeupe na mazingira ya miti.

Mazingira ya baharini ndani pakionekana watu wanaoogelea. Ufuoni yupo mmoja aliyesimama na mchanga mweupe wenye magugu ya rangi ya hudhurungi.

Ndege inaonekana kutoka kwa dirisha ikiwa uwanjani, ardhini kukiwa na kikuta kifupi kilichopakwa rangi ya samawati na nyeupe, nyasi zikiwa zimemea juu yake kwa mbali ikiwa miti ya rangi ya kijani.

Kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe mwanaume amekaa kwenye kiti cha rangi ya kijani amevalia kofia na nyuma yake yapo magari yapo kwenye maegesho.

Kundi la watu mmoja akiwa ameshika bango lilioandikwa kwa kola akiwa amevalia miwani na kofia nyeupe wengine wamevalia tisheti za rangi ya samawati.

Zipo ndege mbili katika maegesho kando yake kunayo nyumba iliyo na paa jekundu Kisha kunayo marembo ya mawe mawe yaliyopamba ardhi.

Kwenye anga rangi ya samawati inaonekana huku mawingu meupe yakiwa yameshikana pamoja, mbele kuna mjengo lililopakwa rangi nyeupe pamoja uko na mapambo, mbele yake kumesimama mtoto aliyesimama kando ya gari.

Nyuma ya ukuta wa nyumba iliyopakwa rangi nyeupe, yapo maandishi, kama Kenya African National Union. Juu yake ipo bendera ya Kenya. Mbele yake wapo watu waliovalia makofia ya rangi nyekundu, wengine hawana, mmojawake akuwe anavishwa vizuri.

Feri ipo baharini ikiwa imeegeshwa, gari zikiwa zinaingia ndani yake. Kisha kwa mbali yapo mataa yanayowaka mengine yakitoa rangi nyeupe na manjano, mazingira yakiwa ya usiku hivi.

Wachezaji mpira kandanda wakiwa uwanjani wamevalia jesi nyekundu na za manjano. Kwa mbali wapo mashabiki wamekaa juu ya viti kwenye ukumbi.

Kwenye mandhari ya bahari, yapo maji na juu yake yanaelea maboti. Na mawimbi yanapiga kutengeneza povu mbele, mchanga upo kwa wingi. Juu angani ni mawingu.

Kwenye ukumbi, wapo watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti. Wazee watatu walionona na vitumbo wapo mbele wanatabasamu.

Kwenye sakafu ya magalana mbele yake ni kunguru aliyesimama na kutazama upande wa kushoto. Maji mengi ya rangi ya samawati yanaonekana kwenye kidimbwi

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji yaliyopiga mawimbi makubwa na yanatoa mapovu. Kwa umbali, yapo maji yenye rangi ya samawati na juu angani ni mawingu meupe.

Kwenye mazingira ya baharini, angani kuna mawingu meupe huku mti wa nazi uliosimama ni mrefu. Pia kuna majani yenye rangi ya kijani, kando yake kukiwa kuna dau lililo kwenye nyasi.

Viungo vitatu viwili rangi ya udhurungi, kingine cheusi, kimoja kimevunjika, kando yake kunayo magongo yameegeshwa kwenye ukuta katika mazingira ya makavazi.

Jengo lililoezekwa kwa vigae kwa rangi ya hudhurungi lipo na maandishi, Shiv Temple Gombeshwar na mchoro wa tausi pande zote mbili.

Manthari matulivu yenye watoto walio na baiskeli, tuk tuk ikiwa inaendeshwa juu ya barabara iliyotengenezwa kwa vigae, kando lipo jengo moja jeupe lenye madirisha ya glasi.

Jengo la msikiti. Nje yake kukiwa na watu wanne; mmoja amekaa chini , wengine wakiwa wamesimama, limepakwa rangi nyeupe na kijivu. Kisha yanaonekana mawingu meupe kwenye mbingu.

Wanaume hususan mashabiki wakiwa ukumbini wenye tabasamu wengine wakiwa wamevalia shati za rangi ya manjano na kijani zilizoandikwa, Sportpesa.

Mazingira ya mjini yanaonekana majengo ya ghjorofa mengi. Mengine yakiwa na mapaa ya rangi ya samawati, huku mbingu zikiwa na mawingu meusi.

Kwenye geti leusi lililojengwa maridadi na kuwekwa marembo yapo maandishi kama yafuatayo, Hindu Union, Shiv Temple Mombasa Nyali, Kondoshwav Mahadiv.

Mazingira ya ofisini watu wakiwa wamekalia benji vieusi ya foleni kusubiri huduma hizo. Kisha madirisha yako na pazia za rangi ya samawati. Meza zikiwa zimeandikwa, Services Available The Convenience Of The City.

Daftari jeupe lililofunguliwa limeandikwa kwa maandishi ya wino mweusi na mwekundu kisha inaonekana kuwa katika lugha ya kiarabu likiwa limewekwa juu ya meza.

Mazingira ya baharini, kukiwa na mkolezo wa miale ya rangi ya manjano, na mawingu meusi. Tena ipo mashua ndani ya maji.

Mawimbi ya bahari yenye kupendeza, yanaonekana ufuoni. Ndani kabisa ya maji ipo mashua. Tena miale ya jua inatokea katikati ya mawingu meusi.

Kwenye mazingira ya baharini mawingu meupe yanaonekana kwenye anga yaliyotanda yenye rangi ya samawati huku watu wengi waliopanda kwenye boti wamesimama tayari kuvuka.

Mwanamne mmoja akiwa amevalia shati jeupe na suruali ya rangi nyeusi amekalia vifaa vyakivita ndani ya makavazi iliyochongwa kutoka kwenye jiwe.

Tuk tuk ya rangi ya manjano, ndani yake akiwa dereva, kisha imefunikwa chandarua cheusi. Nyuma yake inaonekana gari ndogo nyeusi, na mtu aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi.

Kwenye mazingira ya baharini, angani, mawingu meupe na meusi yakionekana, kuna chombo cha usafiri kinachoitwa feri kimepakwa rangi ya samawati nyeupe, pia kuna maandishi yanayosomeka, Jambo Mombasa.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi, ufuoni na mchanga umejaa takataka zilizoletwa na maji na mtu mmoja aliyevalia kofia na tisheti ya rangi ya samawati ameangalia mbele kwenye nyumba.

Kichaka kilicho giza, kimejaa miti iliyoko rangi ya kijani tena yenye afya. Kando yake lipo jengo lililo ezekwa kwa makuti rangi ya uthurungi.

Mazingira ya ujenzi, likionekana gari moja kule mbali na jengo luliloundwa kwa chuma ila bado halijakamilika kisha mawingu meupe yamejaa kwenye mbingu.

Kwenye kioo, ndege kubwa iliyosimama kwenye nyasi iliyosheheni rangi ya kijani, iko na mbawa kubwa na madirisha mengi. Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi akiwa ametembea, huku miti mikubwa imezunguka.

Mazingira ya mjini yakiwa magari na tuktuk kisha kwa mbali yapo majengo marefu marefu, nyaya za stima zikiwa zimepita juu yake.

𝐽umba la kitalii lililomo kitanda, viti vya rangi ya hudhurungi iliyopambwa kwa maridadi ya rangi nyeupe na hudhurungi.

Kwenye halaiki ya watu wengi, baadhi yao wamevalia shati zilizo na bendera ya Kenya na zimetapakaa rangi nyekundu. Wanashangilia.

Kwenye ofisi inayoitwa Huduma Kenya, mschana mmoja amesimama huku wanaume wengine wakiwa wako nyuma yao, imependeza na kupambwa vizuri sana.

Mazingira nyakati za usiku mataa yakiwaka yakitoa mwangaza wa manjano kisha tukutuku zilizoegeshwa zinaonekana pande mbili.

Nyumba uliojengwa na ukuta uliopakwa rangi nyeupe, juu yake ni paa la makuti, kando yake vipo viti vyeusi na meza zilizo na sehemu ya rangi nyeupe na vioo katikati.

Kwenye anga iliyo tanda rangi ya samawati kuna mawingu meupe ya kuvutia na kupendeza. Watu wengi wakiwemo wanawake kwa wanaume wamesimama tayari wakiwa wamecheza pia wamevalia mavazi spesheli.

Kwenye kedimbwi kuna maji meupe na masafi huku kunguru akiwa amesimama kwenye sakafu ya magalana. Kando yake kulikuwa kuna nyumba nzuri zilizojengwa na kupakwa rangi nyeupe pamoja na viti.

Yapo maandishi kwenye bango lililoandikwa JCC women ministry seventh to nineth October 2024 WOF women on fire international ladies conference JCC EPC Bamburi Mombasa.

Mchoro unaoonyesha mwanamme akiwa amesimama akivalia shati jeupe na suruali ya kijani kisha chini kunao watoto wamekaa kando yake pakiwa na mwanamke aliyejifunika shuka la rangi ya kijani.

Wanawake watano wanaonekana wenye tabasamu wamesimama wakiwa wamejifunga mitandio, wamevalia buibui, nyuma yao lipo bango lililosimamishwa kisha yapo mapambo ya shuka.

Mazingira ya baharini yaliyomea miti na maji ya rangi ya samawati. Kwa mbali ikiwa milima inayopendeza.

Mwanaume mwenye tabasamu aliyevalia nguo mfano wa jazi nyekundu na nyeupe. Ameushika mkono wa mwanamke mnono hivi.

Wanawake wanne waliovalia mavazi ya kitamaduni, tena wenye kucheza, wapo katika jengo lililoko na nguzo nyeupe. Nyuma yao wanaonekana watu wengine wakiwa wamesimama wakiwatazama.

Kwenye afisi ya kiserikali, wapo wamama wawili. Mmoja akiwa ni muhudumu, mbele yake ni tarakilishu ya rangi nyeusi.

Mazingira ya baharini watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama juu ya mchanga ufuoni wakiwa katika mazungumzo kisha mbingu zikiwa rangi ya manjano. Jua likichomoza...

Ndani ya chumba wapo watu wengi waliovalia mavazi ya kufanana wakiwa ni kadhaa. Mmoja aliyevalia suti ame ekelea mikono yake kuelekeza kwenye tarakilishi na anawapatia maelekezo.

Masanduku meusi yaliyoandikwa Spar Care Star Wash 99.99% sterilisation yamepangwa juu ya sakafu nyeupe, kando ya ukuta ulioandikwa Mika.

Jengo kubwa lenye paa la rangi ya kijani kisha lililozeeka kiasi ikionekana hudhurungi juu yake yamechorwa aina mbalimbali.

Sanamu iliyopo katika duka la nguo, imevishwa kofia nyeusi, blauzi ya hudhurungi na suruali nyeusi. Kando wake upo mkono ulioizuilia isianguke.

Jengo moja mfano wa makavazi lililoko na mlango ya rangi ya hudhurungi. Sakafuni zimetandikwa shuka za kijani, nyekundu na paa likiwa la vigae vyekundu.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji na ufuoni ni mchanga. Kando yake ni miti iliyoshinikiza rangi ya kijani kibichi, ikiwemo minazi.

Mazingira ya eneo kame kukiwa na kilima cha rangi ya hudhurungi. Kisha inaonekana mbingu rangi ya samawati, kando ukiwa mti ulioko rangi ya kijani na nyasi nyasi zikiwa zimemea juu ya ardhi hiyo.

Gari mbili moja ikiwa kando kiasi nyingine katika kituo cha kujazia mafuta rangi ya kijani kisha imeandikwa, Cool, juu yake, Rubis.

Wachezaji wapo uwanjani wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya kijani na manjano. Ukumbini wakiwa mashabiki wengi wamejaa kushuhudia mechi inayochezwa ya kandanda.

Kundi la watu, lipo katika jengo, liliko na ukuta ulioandikwa, Huduma Kenya. Baadhi wakiwa wamekaa, wengine wamesimama. Na vifaa vya kielektroniki vipo juu ya meza.

Feri mbili zilizoegeshwa ndani ya maji, moja ikiwa imebeba watu na nyingine inaonekana kuwa tupu za rangi ya samawati.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, mawingu meupe na madogo yanaonekana kwa mbali huku msikiti mkubwa uliojengwa na mapambo unavutia, ukona madirisha mengi. Mbele yake kuna gari nyeupe imesimama

Kwenye chumba chenye huduma za kiserikali wapo watu watatu. Wawili wakiwa wanamwangalia mwanadada aliye ndani kupitia kwa kioo.

Kwenye mazingira yaliyo na miti ya kijani kibichi. Upo msikiti mkubwa uliopakwa rangi nyeupe, na umejengewa ukuta ulio na pembe za ndovu.

Mazingira ya bahari, maji yakiwa ya rangi ya samawati na mbingu zikiwa kijivu na na mchanga ilipo na magugu ya hudhurungi mwingi.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, mawingu meupe yanaonekana. Mbele ya jumba kubwa lililojengwa na kuekwa mapambo mazuri, linavutia na kupendeza, likiwa na madirisha na mlango makubwa, mbele yake kuna kisima.

Kwenye ofisi watu wawili wanaonekana wamevalia mavazi ya rangi tofauti, huku mmoja akiwa amevalia meusi na mwingine meupe. Huku tarakilishi zinaonekana kando ya...

Ghofu la nyumba lililoko na nguzo zilizo anguka nyingine. Nyasi zikiwa zimemea katika ardhi. Kwa nyuma ikionekana miti iliyomea ya matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye mandhari ya bahari ndani ya maji ya samawati, lipo jiwe na juu ya maji inalea boti moja kubwa mbinguni yapo mawingu ya rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji yaliyopo rangi kijivu. Kando yake uko mchanga mwingi kukiwa kunaonekana mwangaza mweupe. Wakati ukiwa wa jioni hivi.

Ufuo mmoja mtulivu, mawimbi ya bahari yakiwa kidogo, kisha kuna watu walio katika matembezi. Kwa umbali likionekana boti ndani ya maji.

Kwenye barabara ipo tukutuku ya rangi ya njano, juu ikiwa na paa leusi, kando yake ni kibao kilichoandikwa, Jacaranda Indian Ocean Beach Resort.

Jengo la duka likiwa na sakafu ya vigai. Kisha anaonekana mtu akiwa amesimama, ndani yapo maandishi yaliyoandikwa customer care Airtel.

Chombo cha usafiri hasa pikipiki ikiwa imeegeshwa nje ya jumba jeupe lilioko na dirisha la rangi ya hudhurungi limebeba madafu na maandishi yaliyopo ukutani yakisomeka, No Posters.

Ikiwa ni masaa ya usiku, kwenye maji mengi imeelea feri, iliyo na madirisha mengi, ndani yake ni kweupe hamna watu imeandikwa, dial *721#.

Kwenye barabara, lipo gari upande wa kushoto lililo na miguu mingi, na rangi ya zambarau. Upande wa kulia ni gari ambalo limeonyeshwa kichwa cha rangi nyeupe. Limeandikwa maandishi kama, Wide Load.

Kwenye mazingira ya baharini, maji meupe yaliyotulia yanaonekana kando yake, kukiwa na mawimbi kidogo. Mchanga mweupe wa bahari unavutia na kupendeza, hakuna takataka yoyote.

Gari refu lenye magurudumu mengi tena meusi kichwa cheupe na mwili wa manjano limepakia mzigo iliofungwa kwa mikanda kadhaa.

Vyombo vya usafiri; tuktuk , pikipiki na magari yanaonekana, hususan mabasi matatu yakiwaka upande wa nyuma katika kituo cha mafuta kilichoandikwa, Rubis.

Mwanaumevmmoja aliyevalia shati yenye mikono mifupi ya rangi ya samawati na kofia juu yake akiwa anatembea kwenye barabara iliyozungukwa na miti ya rangi ya kijani, huku mbele yake kukiwa na mbuzi nyeupe zinazoonekana kwa mbali.

Jengo kubwa linaloonekana kuwa hekalu. Mlango ukiwa wa mbao rangi ya hudhurungi. Kisha ndani yake yupo mtu aliyekalia kiti juu ya zulia lenye mapambo ya samawati.

Nyakati za usiku, lipo basi barabarani lililoandikwa, Cool, lenye kuwaka mataa ya rangi nyekundu. Kando yake wapo abiria waliosimama kuabiri.

Watu wa dini ya kiislamu, waliovalia mavazi ya rangi tofauti. Wakiwa wameinama chini, kumuabudu mungu. Huku kando yao kukiwa kuna miti, imesheheni rangi ya kijani.

Watu wamekaa ndani ya jengo kubwa lenye nguzo ikiwa mazingira ya ibada, mbele kukiwa na alama ya msalaba iliyoangikwa juu.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi ufuoni ni mchanga na kipo kinyumba kilicho jengwa kwenyee paa la makuti.

Watu wanne wanawake kwa wanaume wanaonekana wakiwa katika matembezi mtoto akiwa amevalia kanzu nyeupe na walahi yupo juu ya punda.

Mazingira ya baharini, maji yakiwa rangi ya kijani, nayo anga inayo mawingu ya rangi ya kijivu. Kisha mchanga mwingi mweupe hivi, na watu wakiwa matembezi.

Kwenye mandhari ya bahari, ipo matatu iliyochorwa mwanadada nyuma yake, na kukiwa na maandishi kama ifuatavyo; "Kesi baadaye". Na watu wamekaa kwenye mchanga, wakiwa na mazungumzo.

Mazingira ya mkahawa yenye mapambo meupe na miti iliyoko rangi ya kijani, kisha paa lake limezekwa kwa makuti. Kwa mbali, yapo mataa yanayowaka yakitoa rangi ya manjano.

Mazingira ya barabara kukiwa na magari madogo madogo kisha unaonekana mavuli na mti ulioko na maua rangi nyekundu.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi ya kitamaduni wanatembea. Kwa mbali ipo nyumba ilityojengwa kwa mawe meupe na kuezekwa mabati.

Kwneye lango la rangi ya damu ya mseto upo mchongo uliokalishwa na kuvishwa mavazi na maua shingoni. Kichwani tambara cha rangi ya.

Ndege ipo maegeshoni yenye kupigwa rangi nyeupe na ya samawati na maandishi isomekayo, Tecno. Mbele yake kuko mti unaoonekana kuwa mkavu.

Kwenye mazingira ya bahari, ikiwa ni masaa ya jioni jua linazama. Yako maji mengi yanayopiga, mawimbi. Na ufuoni ni mchanga, juu angani kuna mawingu meupe.

Mazingira ya baharini maji yakiwa rangi ya samawati. Kisha lipo boti lililoandikwa Lamu Uber, ndani yake akiwa kijana aliyesimama mawingu yakiwa meupe angani.

Kundi la watu waliopo nje ya jengo lililoandikwa Saint Mary's Pro Cathedral ACK Diocese of Malindi, wengine wakiwa wameshika mabango.

Jengo jeupe lililoko na maandishi juu ya kibao cheusi, yaliyoandikwa "MANDHRY MOSQUE". Juu yake zimepita nyaya na kifaa cha kupazia sauti hasa tangazo.

Wanawake watatu wakiwa wamevalia mabuibui na ninja, mmoja akiwa mkononi mwake ameshikilia simu, mwengine akiwa nyuma yake wamekaa.